Kunaye mwanadada mmoja ameketi karibu na kipakatalishi chake. Ana kitabu na kalamu mkononi. Kunao watu wengine kwenye skrini ya kipakatalishi hicho, labda wanahudhuria masomo ya mtandaoni.

Mwanaume ameketi kwa utulivu. Ana kompyuta mbele yake. Mwanadada naye anaonekana kushirikiana naye kupitia njia ya mtandao. Wanaonekana labda wanasoma kupitia njia hii.

Mwanamke ameketi kwa utulivu. Vipo kipakatalishi na vipokea sauti juu ya meza. Ana kitabu na kalamu mkononi. Labda ananakili anachokisoma kwenye kipakatalishi chake. Mkoba ameuwekelea juu ya kiti.

Mkono wa mtu unaonekana juu ya tarakilishi. Labda anatumia tarakilishi hili kujifunzia mtandaoni. Kando yake kuna maua yanayoleta umaridadi kwenye chumba.

Hapa ni uwanjani. Wanacheza mchezo wa voliboli. Mashabiki wako pembeni wakishangilia timu zao. Kunaye mmoja ameinuka juu ya neti ili kugonga mpira. Mwenzake anajaribu kuzuia mpira huo.

Haya ni maabara. Maabara hutumika kufanya utafiti. Vipo viti viwili viwili vimepangwa kwa utaratibu. Hakuna mwanafunzi aliye mahali hapa. Labda bado chumba ni kipya.

Hiki ni chumba cha kulala. Ni safi na kimepangwa vizuri. Kimetandikwa na shuka nyeusi. Mwanga wa asili unaingia kwa chumba kupitia kwenye dirisha. Sakafu ni safi na lina vigae.

Chumba kimejaa kompyuta. Kunaye mwelekezi anayewafundisha wanafunzi. Wapo makini kuelewa wanachokisoma labda wanatumia njia hii kujifunzia mtandaoni.

Ni katika shule ya sekondari ya wanafunzi. Wako katika shughuli ya upishi. Wamevalia vikoi rasmi za upishi. Wengi wao wamejishughulisha na kutayarisha viungo.

Ni katika eneo la shule ya upili. Wasichana wamevalia sketi zenye miraba. Wamevalia sweta za kijani kibichi. Wameshikilia vyeti mikononi mwao, labda wamepewa kutoka na ushindi unane.

KIpimo cha mita moja na nusu kimetumika hapa. Wanafunzi wamekaa kwa utulivu labda wanangoja kufanya mtihani wa kitaifa. Wanatabasamu nyusoni zao ishara kuwa wako tayari kwa mtihani huo.

Hapa ni darasani, viti na dawati vimepangwa vizuri, wanafunzi wameketi kwa utaratibu, kila mmoja ana karatasi juu ya dawati lake labda wanafanya mtihani wa kitaifa.

Ni maeneo ya darasani, wanawake, wameketi, kwenye viti, mmoja wao anayeonekana kuwa mwalimu ameketi kwenye kiti cha magurudumu, labda anawafundisha lugha ya ishara.

Mwanafunzi aliye na mahitaji maalum amejishika tama. Ameketi kwa utulivu. Anao mchoro kwenye kitabu chake wenye upendo na tabasamu. Anajumuika na wenzake kupata elimu katika ilhali ana mahitaji maalum.

Kunao wanwake wawili wenye asili ya kizungu. Wameketi na mmoja amesimama. Wana kipatakalishi juu ya meza, labda wanasoma kuoitia mfumo huu wa kidijitali.

Katika maeneo ya darasani, kunaye mwanafunzi na mwalimu wake. Mwanafunzi ameshikilia kitabu na kalamu mkononi. Anamwangalia mwalimu kwenye macho. Mwalimu anamweleza jambo fulani.

Ni katika maeneo ya darasani . Kunaye mwanafunzi na mwalimu wake . Wamewekelea vifaa vya kusoma juu ya meza. Mwalimu anatumia ishara kumwelekeza mwanafunzi. Labda mwanafunzi hana uwezo wa kusikia.

Kuna watu wawili ambao mmoja ni wa jinsia ya kike na mwingine jinsia ya kiume. Mmoja wao ana mahitaji maalumu. Ameweka vitabu na vifaa vingine vya kusoma juu ya meza. Inaonekana mwalimu anamwelekeza mwanafunzi wake.

Huyu ni mtoto mwenye mahitaji maalum, ameshika mpira mkononi mwake. Kuna rangi ya samati. Mtoto huyu anaonekana kuwa na tabasamu labda kuna mwelekezi mbele yake.